Mboga hizi na ambazo zinaonekana zimepandwa kwa njia ambayo si ya kutumia udongo inaonekana zimenawiri sana na ni zenye afya njema na pia rangi yake ni ya kupendeza. Mboga kama hizi mahala kama hapa haziwezi pata ugonjwa utokanao na udongo.

Miti hii ambayo imepandwa bila kutumia udongo inaonekana ina nawiri vizuri sana kwani mahali ambapo iko ni pazuri sana, hakuna uchafu unaotokana na udongo kwa maana udongo unaleta magonjwa katika mimea.

Kilimo hiki cha bila udongo ama cha haidrofoniki kinaonekana kupendeza sana kwani shamba enyewe hata haina uchafu kwa kuwa udongo ulioleta uchafu nyingi na pia mbonga ambayo imepandwa ni safi sana kwa kuwa hakuna mchanga wowote.

Shamba hili la upanzi ambao ni wa mboga na ambao hautumii udongo unaonekana ni jambo nzuri sana kwa kuwa mimea hii haipati magonjwa ambayo yanatokana na udongo na pia mboga ziko safi kabisa.

Kuna mimea ambayo imepandwa pasipo kutumia udongo na ambayo inaonekana imenawiri vizuri kwani imejengewa mahali pazuri na ambapo hakuna jua, haichomwi na jua sana na hakuna uchafu wote kwa kua hakuna udongo.

Kilimo hiki cha bila udongo ama kupanda mboga zetu bila kutumia udongo ni cha kinaonekana cha kupendeza sana kwa kuwa pia mboga zenyewe zina afya na hazina uchafu wowote ama magonjwa ambayo yanayoletwa kutokana na udongo.

Hiki ni kilimo ama upanzi wa mimea ama mboga na ambao swa kutumia udongo. Tunaona mimea ambayo imepandwa ama mboga ambazo zimepandwa kwenye mikebe ya plastiki. Inaonekana ni safi sana kwa kuwa hapa hakuna udongo ama hata magonjwa yanayotokana na udongo.

Kwenye shamba kubwa, kuna mimea ama mboga na ambayo imepandwa kwa njia isiyo ya kutumia udongo na imepandwa ndani ya plastiki na mboga hizi ni za kijani kibichi na ni safi sana kwa kuwa hakuna uchafu hutokanao na udongo.

Mimea na ambayo imepandwa kwenye viplastiki vyeusi ama kwa njia ambayo si ya kutumia udongo inaonekana kunawiri vizuri sana kwa kua ni mimea aina mbalimbali ikiwepo mboga na inaonekana kuna mfereji ambao unatumia kunyunyizia mimea hii.

Hii ni shamba na ambalo ni kubwa la uyoga na ambapo udongo wake ni ule mweusi. Uyoga huu unatumika na unapendwa sana kwote nchini na ata nje za nchi katika kukulia kama mboga.

Kwenye shamba kubwa sana kuna mboga aina ya kabichi na ambazo zinaonekana zimenawiri vizuri sana ni za rangi ya kijani kibichi, na mboga hizi ama kabichi hizi zinaonekana zimeshakomaa.

Shamba hili kubwa sana na ambalo ni shamba la mboga ambalo limeekelewa hema nyeupe juu yake ili kuzuia jua kuchoma mboga hizi. Zinaonekana nyingi sana na zimenawiri vizuri sana. Inaonekana zimenyunyuziwa vizuri sana.

Kwenye zizi kubwa na ambalo sakafu yake imetengenezwa vizuri kwa simiti kunaonekana ng'ombe ambao wamepitisha vichwa vyao kupitia kwenye vyuma ambavyo vimetengeneza zizi hilo na ni ng'ombe ambao wana rangi nyeusi na ile nyeupe na wote wanafanana.

Uleaji wa kuku ni wa maana sana na kuvuti, ingawa kuku hizi zinahitaji mtu awe na pesa mingi kwa kuwa vitahitaji chakula, maji, dawa na hata mahali pa kulala, lakini biashara hii, ni biashara ambayo inakikakasi sana nchi yetu ya Kenya na ambao watu wametambua kuwa ya kuleta faida mno.

Kwenye shamba kubwa ambayo inaonekana kuna kipande ambacho kimezingirwa na neti ambayo ni ya samawati au bluu, kunaonekana kuna mimea ya mandizi na ambayo imenawiri vizuri sana, ni ya rangi ya kijani kibichi, inaonekana kuwa ni mimea ambayo imekomaa.

Kwenye shamba kubwa na ambapo kuna hema nyeupe juu ya hizi mimea ama mboga na ambayo maana ya hema hili ni kuzuilia jua kuchoma mboga hizo na ambazo zinaonekana mboga hizi zimenawiri vizuri sana na ni za rangi ya kijani kibichi.

Kuna wauzaji ama wakulima wa mboga hizi za pilipili hoho na ambao wamejikinga vizuri, kuvaa vizuri wanavyostahili kuvaa wakishika hizi pilipili hoho na ambao wamevaa hata glavu mkononi na wakajivalisha hadi kikoi nyeupe huku wanaendelea kuzisafisha ndiposa waweze kuziuza.

Ng'ombe na ambao wamefungiwa kwenye zizi, wanaonekana ni wengi mno, na wanafanana wote wana rangi nyeusi, na ile nyeupe mbele ya kichwa chao. Ng'ombe hao wanaonekana kutulia tu inaonanisha wao wameshashiba.

Shamba hili la mboga linaonekana kufanya vizuri sana, naona mboga zimenawiri vizuri iko hapo kabeji, sukuma na hata nyanya. Na tunaona kuna wakulima watatu ambao wanaendelea kuzitengeneza na kuzingatia kuwa zinanawiri zaidi.

Kuna miti, na ambayo inaonekana kwa umbali ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, na ambapo kuna ukulima wa vitunguu, kuna mwanaume na ambaye anaonekana amepanda vitunguu kwa bidii sana kwani vitunguu hivi vinapendeza sana na zina rangi ya kupendeza.

Kwenye shamba hili kubwa sana na ambalo linaonekana ni la mboga kuna mkulima ambaye anaonekana kwa umbali amevaa nguo ambayo ni nyekundu na kofia na ambapo kuna mboga na ambazo zinaonekana zinanawiri sana za kijani kibichi.

Kwenye shamba na ambalo ni kubwa sana na inaonekana ni la acre mingi zaidi, kuna tinga tinga ambayo inaonekana kupalilia mimea ambayo imemea vizuri sana na imenawiri vizuri sana. Tinga tinga hii ama trakta hii ni ya rangi ya kijani.

Hili ni shamba kubwa sana ambalo ni la mahindi pekee na kwa umbali tunaona miti ambayo ni ya kijani kibichi. Kunaonekana hapa mvua imekuwa ikinyesha vizuri na sawa sawa . Mimea hii ama mahindi hii bado inaendelea kukua, haijaweza kukomaa bado.

Kwenye chumba hiki kikubwa na ambacho kinaonekana kimewekwa karatasi chini. Inaonekana kuna mimea ya uyoga na ambayo imepandwa kwa njia ambayo si ya kutumia udongo na mimea hii sanasana inatumika kwa mboga.

Hiki ni kilimo cha kuku na ambapo kuna vifaranga ambao ni wengi; wanaonekana ni wa aina moja na wote ni weupe. Hawa ni kuku ambao bado hawajaweza kukomaa lakini wanaendelea kukua. Na tunaona pia kuna chakula ambacho kimewekwa chini.

Kwenye shamba na ambalo limepangwa na kupandwa vizuri sana. Kuna mimea na ambayo inaonekana inaendelea kukua na ambapo pia kuna mifereji ama pipe za maji ambazo ni nyeusi ambazo zinatumika kunyunyuzia mimea hio.

Kwenye shamba hili kuna mimea ya mahindi ambayo inanyunyizwa kwa njia ya mifereji labda mvua hainyesha mahala hapa. Sasa hii kunyunyizia inafanya mimea isinyauke na iwe yenye afaya bora.

Kwenye shamba kubwa sana, ambapo kumepandwa mimea na ambayo inaonekana imeshamea na ambapo kuna maji mengi sana, ambayo yamenyunyiziwa mahali hapa, kwa maana kuna mfereji mweusi, unaoonekana kuelekeza maji mahali hapo.

Kwenye shamba hili kunaonekana kuna mimea na ambayo ni ya maharagwe ambayo inanyunyuziwa kupitia kwa mfereji ama pipe ambayo ni nyeusi. Inaonekana mimea hii ndio imemaliza tu kuchipuka na inaendelea kukua. Inaonekana kumekauka na hakuna mvua hivyo basi ni vizuri kunyunyizia.

Unyunyuzi wa mimea ni jambo la muhimu sana kwa kuwa inasaidia wakati hakuna mvua. Inahakikisha kuwa mimea hainyauki na wala haiozi kwa kuwa bila maji mimea hiyo haitanawiri.

Kwenye uwanja huu ama shamba hili kuna maua na ambayo yamepangwa kwenye mistari na pia yanaoneekana yananyunyuziwa na jua limewaka zaidi. Inaonekana kuwa hakuna mvua katika eneo hili.

Shamba hili na ambalo ni kubwa sana linaonekana kuwa na mimea ambayo bado haijaweza kukomaa ama ambayo ni ndogo na inaonekana inanyunyiziwa. Inaonekana kwa muda hapa hapajakuwa pakinyesha.

Kwenye shamba na ambalo ni kubwa sana, kuna mimea ya mboga na mimea inaonekana kuendelea kukua vizuri sana kunawiri na pia kuna mifereji nyeusi ambayo inapitishwa katikati ya hiyo mimea ambayo inasaidia kunyunyizia mimea hiyo.

Hili ni shamba la mimea na mimea na ambayo inanyunyiziwa maji kwani kunyunyizia maji ni jambo la muhimu kwa maana ata bila mvua mimea hiyo haiwezi ikanyauka ama ikakosa afya.